Hapa ni uwanja. Uwanja hii inaonyesha wawili wa timu tofautitofauti. Mmoja amevaa tshirt nyekundu na short ya black , mwengine amevaa tshirt ya samawati na short ya white . Inaonekana mmoja akiwa amekasirika na mwengine akiwa na furaha.

Hili ni cheti chaa kuzaliwa na lina, ni, lina rangi nyeupe. Lina maandishi tofauti tofauti, kama vile imeandikwa mtu huyu alizaliwa Embu West, katika Embu hospital , na ni mwanamke.

Hili ni ofisi la Huduma Center kuna watu wengi ambao wameketi watu hawa wanaonekana kua katika foleni wakiongojea kuhudumiwa watu hawa wanaweza kuwa wamekuja kwa vitu tofauti tofauti, kuna wale ambao wamekuja kutafuta kitambulisho, wengine wamekuja kutafuta passpoti, wengine wamekuja kutafuta driving license kwa hivyo hawa ni watu wako hapa kwa shughuli zao.

Kuna mkutano ya watu tofauti tofauti ambao wanaonekana kuwa wamekutana katika uwanja ili kuja kushuhudia aidha mpira au mbio. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha inaeza kuwa ni timu yao imeshinda.

Kuna watu wengi wamekusanyika kwenye counter . Counter hii inaonyesha kwamba kuna watu tofauti tofauti kuna wenye wamesimama wakiwa na barua, wenye wameketi wako foleni wanangoja wengine wamalize wahudumiwe.

Kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amesimama, amevaa koti ya bluu, anaonekana kuwa ameshika kitabu cha dini na pia kuna hapa nyuma yake pia kuna bendera, bendera hizi ni za nchi ya Kenya.

Mazingira ya ndani ya kituo au ofisi ya huduma kwa umma kuna mtu ameketi kwenye kiti chekundu akiongea na mhudumu aliyevaa koti jeupe ambaye yuko nyuma ya kaunta. Kaunta hiyo ina vifaa vya kielektroniki kama skrini na labda kibodi, vikionyesha mazingira ya kazi ya kisasa.

Hii inaonekana kuwa ni eneo la huduma centre , eneo hili kuna watu ambao wamekuja kushugulikiwa au kuhudumiwa, watu hawa wako kwenye foleni wakingoja kuhudumiwa, kuna walio kuwa ndani ya ofisi ambao ni wahudumu wanangoja kuwa serve watu hawa.

Eneo hili linaoneakana kuwa ni uwanjani, kuna watu ambao wamekuja huku hivi na kuna wachezaji na kuna wale ambao waliwekwa mashabiki. Washabiki wanakaa huko juu kwenye viti za buluu huku wakiwa wamevalia nguo ya yellow na wakiwa wamevaa nguo nyeupe. Kuna wachezaji ambao waliokuwa hapa chini ni kama kwamba wameshinda wanapigia mashabiki wao makofi.

Kundi kubwa la watu waliovaa mashati na kofia za buluu zenye nembo, huenda ikihusiana na shirika au tukio maalamu. Wengi wao wameinua mikono juu kwa pamoja, kitendo kinachonyesha mshikamano ,ushiriki au hamasa ya pamoja. Wamekaa karibu karibu ikionyesha kuwa ni mkutano au mkusanyiko wa kijamii.

Hapa inaonekana kuwa kuna watu wawili , watu hawa wawili ni wakiume na kike. Mmoja wao naonekana kuwa ni rais wa Kenya na mwingine anaonekana kuwa ni jaji. Rais amevaa koti nyeusi huku jaji akiwa amevaa blausi ya nyeusi ikiwa na rangi nyekundu anaonekana kuwa wako kwa mazungumzo.

Mbele yetu tunapatana na vitu za elektroniki watu wakizitumia, vitu kama hivyo ni laptop . Moja kwa moja tunaona mtu akitumia laptop na wengine wamevaa barakoa hapo wengine wakizungumza na kusaidiana na vitu mbalimbali.

Eneo hili inaonekana ni jumba la huduma, kuna wenye wameketi na kuna wenye wamesimama. Hapo pia kuna wanaume na wanawake. Wenye wameketi inaonekana ni wafanyikazi na pia wenye wamesimama ni wafanyikazi wa huduma centre . Hapa inaonekana ni kuwa wanapeana gaidi na paspoti.

Hapa inaonekana kuwa ni huduma la center, kuna watu wengi wenye wamekusanyika wakikuwa na mazungumzo na wamevaa koti nyeupe. Kuna wenye wanaonekana wakiulizana maswali wakijibiana na kuna wenye wameketi wakitumia laptopi.

Inaonekana kuwa pale ni nje ya ofisi ya mawaziri wa wanaume na wanawake wote wakiwa wamevalia nguo tofauti tofauti. Mama huyu ame amebeba barua ambayo siyajui lakini inaonekana kuwa ni barua ya KDF.

Kuna wat ambao wako katika uwanja wakicheza mchezo wa kikapu, watu hao wanaonekana kuwa ni watu wanaokimbia wengine huku wakikaba, watu hao wamevaa jezi tofauti tofauti, mmoja amevaa jezi ya buluu na anayemkaba amevaa jezi nyeupe.

Hili ni paipu ambalo limebeba maji chafu. Maji yanaweza kua ni maji ya sewage .Na huku kando kuna vitu za kijano. Vitu hivyo vinaonekana kuwa ni kama nyasi. Na huku paipu hilo limeshiikiliwa na ukuta pia.

Kundi la wachezaji wa mpira ya kikapu waliovaa sare za buluu zenye maandishi, "umeketi kwenye viti vya kijani". Wakiwa kwenye kipindi cha mapumziko au wakisubiri kushiriki katika mechi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha sehemu wa ukumbi au uwanja wenye viti nyekundu na reli ya buluu. Huku baadhi ya maandishi yakiwa yamefifia upande wa kulia.

Hapa kuna mkutano wa watu wengi ambao wamekuja kushuhudia rais akiapishwa doctor William Samoe Ruto na anaoneka kuwa anaapishwa na jaji mkuu amebeba kitabu cha kidini juu huku akielezea vile atakavyo fanya kazi.

Hapa kuna mkutano wa watu aina tofauti, watu hawa ambao wanaonekana kuwa wamekutanishwa hapa na jambo kama vile mpira, mchezo wa mpira ama mbio. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha wengine huku wakiinua mikono wakielezeana vitu tofauti tofauti.

Hapa ni ofisi ya Huduma Center ambao kuna wafanyikazi ambao wako katika mazungumzo, na wanaonekana kuwa wamevaa nguo tofauti tofauti. Kuna ambaye aliyevaa koti nyeusi na wengine wamevaa shati ya nyeupe. Wamekaa katika dawati, dawati hilo lina rangi pia, na wako na makompyuta nyeusi nyeusi.

Hili ni ofisi la Huduma Centre kuna wafanyikazi ambao wameketi mbele ya Kompyuta, kuna wengine ambao wamesimama nyuma yao huku wakiwa wamevalia sare za nguo nyeupe, walioketi wamevaa sare za nguo nyeusi huku wanaonekana kuwa wakifanya kazi wanaonekana pia wakiwa katika gumzo.

Hapa ni ofisi ya Huduma Center ambayo inaonekana kuwa na wafanyikazi hawa ambao wako katika gumzo, na hawa wafanyikazi wamevaa nguo tofauti tofauti. Kuna ambaye aliyevaa koti nyeusi na wengine wamevaa shati nyeupe. Kuna ambaye aliyeketi na ako na kompyuta, na kuna kompyuta zingine hapo kando.

Hapa inaonekana kuwa ni eneo la Huduma Centre. Kuna watu ambao wameketi uku wakigonja kuhudumiwa na kuna mmoja aliyeketi uku amebeba karatasi kwa mkono wake na kuna mwingine pia ameketi na amevaa shati ya buluu. Kuna mama nyuma yao pia anaonekana anagoja kuhudumiwa.

Kuna watu ambao wako katika uwanja wanaonekana kucheza mpira wa kikapu. Kuna mmoja aliyekuwa na mpira anakimbia na wengine huku wakimfuata wakimkaba. Wamevaa nguo ya bluu wote na wanacheza vizuri. Wanaonekana kuwa kwenye harakati ya kukimbia.

Watu wakiwa katika mazingira ya kitaaluma au mafunzo. Mtu mmoja ameketi kwenye dawati akiwa na kompyuta mpakao iliyowashwa huku wengine watatu wamesimama karibu wakionekana kujadili au kusikiliza maelezo.

Eneo hili linaonekana kuwa ni ofisi za huduma, kuna wanaume na wanawake, kuna wenye wamesimama na wenye wameketi, na kwamba kunaonekana kuna malaptop , na kuna viti na kuna baloon ya color red .

Hapa leo inaonekana kuna mkutano ya watu wengi ambao wanaeza kuwa wamekutanishwa na michezo. Michezo aidha ya riadha ama ya mpira. Watu hawa wanaonekana wakona furaha na wanakimbiakimbia huku wakiwa wamevaa nguo za Kenya.

Hapa inaonekana kuwa ni ofisi ya huduma centre , kuna watu ambao wameketi na wamevaa nguo nyeupe na wamevaa barakoa, na kuna wale ambao waliosimama na wanaonekana kuwa wanangoja kuhudumiwa. Kuna mzee na mama waliosimama, wote wawili wanangoja kuhudumiwa.

Eneo hili linaonekana kuwa ni Huduma Center. Huduma hii kuna wenye wanahudumia na kuna wenye wanahudumiana. Eneo hili ni pahali ya ID na passport . Kuna wanawake na wanaume wakiwa wote wanavalia sare tofauti tofauti. Wenye ofisi hao wamevalia maski.

Hili linaonekaa kuwa ni mkutano wa kisiasa. Kuna rais aliye retire wa kenya Uhuru. Anaonekana kuwa na furaha sana huku akiwa amesalimiwa na mwingine na anaonekana wote kuwa wamevaa makoti ya nyeusi.

Watu hawa wanaonekana kuwa ni wanasiasa. Watu hawa wanaonekana kwa wakona furaha kwasababu wameshikilia vikombe juu, huku zikiwa na pombe wakifurahia. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevaa koti nyeusi wote.

Hii ni ofisi ya impresion. Ofisi hii ni ya either kutafuta passport ama barua za kutoka nje na kuenda nchi zingine. Ofisi hii wanakuruhusu kufanya application za hizi passport .Ofisi hii ina watu wanaokushughulikia pia.

Hapa kuna mtutano wa aina ya watu tofauti tofauti ambao wamevaa nguo tofauti tofauti. Kuna President kama Ruto, na kuna watu ambao wanakaa kuwa wamehitimu kwa katika masomo, sana sana wanaonekana kuwa ni ma lawyer , ama wanasheria, ama majaji.

Hapa tukona wasichana wawili. Wasichana hawa wawili inaonekana kwamba wanacheza mchezo wa net ball . Moja inaonekana kwamba anashikilia mpira uku akikimbia, huyu mwingine pia inaonekana kwamba anamfuata mbio na kutaka kuichukua mpira.

Hapa kuna watu wanaonekana kuwa wanasherehekea huku wakiwa wamebeba mabendera na wanainua mikono juu kuonyesha kuwa wanafurahia kwa kuapata ushindi ama timu yao kushinda. Wanaonekana kuwa wanashuhudia mchezo wa mpira ama riadha.

Hili linaonekana ni eneo la kotini. Kuna majaji watatu ambao wameketi kwenye meza ambalo lililotandazwa nguo nyeupe. Wanaonekana kuwa wamejifunika na makofia huku wakiwa wamevaa nguo nyekundu na kuna bendera ya Kenya kando yao.

Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la huduma center, ni mahali ambapo mtu akihitaji vitu kama vile; pasipoti ama kitambulisho, anapata huku. Kuna mtu aliyekuwa ndani ya ofisi anaonekana akiwa amesimama na ni wa kike.

Hapa kuna mkutano ya watu wengi. Mkutano hio inaonekana kuwa ni mkutano ya wanasiasa. Kuna hapo mbele aliyesimama ambaye ni Raila, na anaonekana kuwa ameshikilia mtu kwa mkono wake akimuinua juu. Kuna wananchi wengine ambao waliosimama nyuma yake.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma centre , wafanyikazi hawa ni inaonekana ya kwamba ni wanawake watatu pamoja na mwanaume mmoja ambaye ameketi pale kando. Mwanamke mmoja anatumia kompyuta, wanawake wawili wamesimama na na mwanamke mmoja amesimama akiwa mkononi mwake ameshika vitambulisho vya wananchi.

Mkusanyiko mkubwa wa watu waliokongamana kwa karibu , baadhi yao wakiwa wameinua mikono au kushika simu juu, ishara ya kushangilia, kuchukua video au kushiriki tukio muhimu. Watu wamevaa mavazi ya rangi tofauti kama bluu na nyeupe na mandhari inaonekana kuwa na msisimko mkubwa ikielekea kuwa sherehe, mikutano au tamasha la kijamii.

Kundi la watu walioketi mezani wakijishughulisha na shughuli za kuandika na kutumia simu, huenda ni zoezi la usajili, uchanganyishaji taarifa au ufuatiliaji wa mkutano. Baadhi yao wamevaa fulana zenye vioo vya kuangaza, ishara kuwa wao ni maafisa, waandaji au wahudumu wa tukio fulani.

Eneo hili inaonekana kuwa ni jengo la ofisi. Ofisi hili linaonekana kuwa ni ofisi la Huduma Center ambapo watu wanashughulikiwa kutengeneza vitu tofauti tofauti kama vile kitambulisho au pasipoti.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la Huduma Centre kuna watu wengi ambao walioketi chini huku wengine hadi wakiwa wamebeba watoto wao. Kuna mmoja aliye kuwa na nguo nyeusi anaonekana kuwa amesimama hapo anaonekana kuwa anataka kuwa hudumia.

Hapa tunamuona kuna mtu ambaye amesimama mtu huyu amevaa suti ya buluu, tai na t shati ya white .Inaonekana kwamba anapeana ishara ya lugha vile vile kuna watu wamekaa hapa chini wakimwangalia hivi wakimskiza kwa makini.

Eneo hili linaonekana kuwa ni mahali ya Milimani high court Cilvil Division . Mahali hapa kuna bendera nyuma ya mwanaume huyu ambaye ameshikilkia microphone ya colur black . Naye amevalia sare tofauti tofauti. Anacheka kuangalia wahudumiwa anayohudumia pale kwenye nyumba.

Hapa ni eneo la Huduma center. Eneo hili inaoneka ya kwamba hakuna watu mbali ni viti ambazo kwamba watu hawajakalia. Inaonekana kwamba kuna wafanyakazi wawili ambao wameketi hapo mbele wamevaa sare nyeupe na inaonekana wako kwenye mtandao zao.

Hapa kuna wanaume wawili, wanaonekana kuwa na kalamu na makaratasi wanaandika. Kuna dawati, kuna viti na kuna watu wako kwa foleni wanangoja kuhudumiwa na hawa wanaume.

Hili linaonekana kuwa ni mkutano wa kisiasa. Kuna wazee ambao waliovaa koti nyeusi wamesimama huku wanaonekana kuwa katika mazungumzo. Na kuna mzee mmoja aliyevaa shati nyeupe huku akisalamiana na mwanamke. Mwanamke huyu amevaa nguo na bluu na mwingine amevaa nguo ya kijano.

Hapa inaonekana kuwa kuna mkutano ya wanasiasa. Kuna wawili huku ambao wanasalamiana wakiwa wamevaa, kuna mmoja aliyevaa koti nyeusi na shati nyeupe na mwingine amevaa tai na amevaa koti nyeusi na suruali nyeusi. Kuna majaji hapo nyuma yao waliovaa sare za nyekundu na wamevaa kitu kichwani.

Hapa kuna rais wa kitambo wa Kenya ambaye anaonekana kuwa ana furaha sana. Rais huyo anamsalamia mama fulani. Mama huyo pia anaonekana kuwa na furaha, wamesalamiana kwa mkono uku wakiwa wamevaa nguo tofauti.

Kuna rais akiwa na naibu wake, pamoja na majaji wawili, inaonekana wamesimama, wakitaka kupigwa picha, na pia wakiwa wana, wako kwenye gumzo.

Hapa mbele inaonekana kwamba kuna wachezaji tofauti tofauti. Wwachezaji hao wanajitayarisha na wako kwa uwanja. Wanafanya mazoezi tofauti tofauti na inaonekana wamechangamka na wako tarayi kucheza michezo yenye inawaogojea.

Watu hawa wanaokena kuwa katika eneo la Huduma Center. Wanaogojea kuhudumiwa kuna wale ambao waliosimama wako kwa foleni na kuna walioketi wote wanaogoja kuhudumiwa katika eneo la Huduma Center ambapo wanaweza kuwa wamekujia pasipoti ama kitambulisho.

Hapa inaonekana kuwa kuna watu. watu hawa wenyewe wanaonekana ni kama wanashangilia watu ambao wanacheza mpira. Inaonekana kwamba kuna watu ambao wamesimama kwa fuaraha na kushangilia watu wengine.

Hii ni baketi. Baketi hii inaonekana imewekwa karibu na mlango. Baketi hii ni nyeupe. Baketi hii ina matumizi mengi. Matumizi ambayo iko nayo ni ya kuwekewa uchafu. Baketi hii inatumika kuweka uchafu. Na pia ina matumizi mengine ambayo ni ya kuweka makaratasi, uchafu wa kadha wa kadha.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la Huduma Centre. Kuna watu ambao wamekaa kwenye viti wakigonjea kuhudumiwa. Kati ya watu hao kuna mzee aliyeangalia mbele amevaa kofia ya buluu na kuna wengine kando yake wanagonjea kuhudumiwa pia. Wahudumu waliokuwa wakiwahudumia pia wanakaa kuwa ndani ya ofisi.

Hapa kuna kandarasi linaloendelea, karandasi hilo linakaa la kuchimba mtaro. Kuna gari kubwa ambalo linachimba mtaro huo, gari hilo limeandikwa HYUNDAI na gari hiyo ni aina ya buluu

Watu hawa watano wanaonekana kuwa ni watu ambao wamefurahia, na wamevaa fulana zinazo fanana ambalo lina rangi ya yellow , na kuna wengine chini yao ambao pia wamefurahia wamepigwa picha. Fulana hio imeandikwa Tusker, ni kama kuna wana sherehekea.

Inaonekana kuna watu ambao wamekutana katika Huduma centre, wanaongoja kuhudumiwa, watu hawa wamepanga foleni nje ya Huduma centre. Wamekaa nje ya mlango, kuna wale ambao wamevaa nguo tofauti tofauti, kuna wawili ama wanne waliovaa koti nyeusi na kuna mmoja aliyevaa hijabu ya buluu.

Kuna boksi ambalo limebeba vitu aina ya za kavitabu, vitu hivo ni vitu kama vile passport ,zinaonekana kuwa kama ni passport nyingi sana, passport hizo zina rangi ya buluu na maandishi tofauti.

Ili watu hawa inaonekana kuwa katika eneo la michezo, kuna wale ambao waliojipaka marangi kwenye uso wao rangi ya bendera ya Kenya, kuna mmoja ambaye ameinua mkono huku akionekana kuwa na furaha na amevaa kofia ya kinjano.

Tukio la mechi ya kandanda kati ya timu mbili, mchezaji mmoja amevaa jezi ya njano akiwa kwenye mbio na mwingine mwenye jezi ya rangi ya machungwa akiwa kwenye heka heka ya kukweya au kupiga mpira. Kwa nyuma kuna mashabiki wengi walioketi kwenye uwanja wakifuatilia mchezo kwa hasama mkubwa. Ukuta wa uwanja unaonyesha miundo ya zege pamoja na nyanya ambazo pawa huenda ni sehemu ya ujenzi au usanifu wa kiufundi.

Hapa kuna mashabiki ambao wanasherekea uwanjani waliokuja kushuhudia klabu yao ikimenyana na klabu lingine. Sasa hao ni mashabiki.

Hapa inaonekana kuwa kuna rais wa Kenya na kuna jaji. Jaji huyu anaonekana kuwa yeye na rais wanasalimiana huku wakiwa wameshikilia kitabu kwenye mkono wao. Kitabu hicho ni kitabu nyekundu. Rais huyu amevaa koti nyeusi na amevaa tai. Pia jaji huyo anaonekana kuwa amevaa blausi nyeusi na inaonekana kuwa anaapishwa.

Kuna jaji ambaye anaonekana kuwa anaapishwa. Jaji huyo amevaa kitu kwa shingo lake kitu nyeupe, amejifunika kwa kitambaa cha nyeusi na nyekundu, ameshikilia kitabu cha kidini nyeusi ambacho kinaonekana kuwa ni cha kuchukua kiapo.

Watu wako kwenye uwanja. Wanaonekana kuwa wanasherehekea. Wamekuja kujionea mchezo wa mpira au mbio. Watu hao wanaonekana kuwa na furaha na wamevaa nguo tofauti tofauti, kuna wale waliovaa nguo nyekundu na wengine wamevaa nguo ya kinjano na nyeupe, wanaonekana kufurahia.

Mkutano wa watu wengi ambao wameonekana kuja kushuudia mchezo, Mchezo huu unaweza kuwa wa Mpira ama mbio, Watu hawa wamevaa nguo tofauti tofauti, Kuna aliyesimama amevalia nguo ya kinjano wengine huku wakionekana wakifurahia na wakiinua mkono juu.

Kuna watu wengi ambao wanaonekana kuwa wamekutana ili kuja kumuona rais Ruto. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha huku wakimsalimia rais ikiwemo akina mama, vijana, wazee na watoto pia. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha sana.

Wachezaji wanne wanaonekana wazi. Wawili wamevaa jezi za njano, mmoja ya kijani na mwingine jezi ya buluu yenye nambari kumi na sita. Lango linaonekana vizuri na kuna mashabiki wengi nyuma wakifuatilia tukio hilo kwa hamasa. Maandishi yaliyoko upande wa kulia ingawa hayako wazi kabisa, yanaonekana kuwa katika Kiswahili.

Eneo hili inaonekana kuwa ni Huduma Center. Kuna mhudumiwa na kuko na mwenye kuhudumiana. Mwenyewe anayehudumiana ni mwanamke na mwenye anahudumiwa ni mwanaume. Wote wakiwa wamevalia sare tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kwamba kuna mchezo ambao inaendelea. Mchezo huo ambao unaendelea ni mchezo wa kandanda inaonyesha kuwa kuna timu mbili inayocheza mchezo huu na nyuma yao kuna watu ambao ni washabiki wanaoshangilia wanapoendelea kucheza.

Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la huduma centre kuna watu ambao wameketi chini wanaonekana kuwa hao ni wahudumiwa na kuna waliosimama ambao wanaonekana kuwa ni wazungu wanawaongelesha. Watu hawa waliosimama wamevaa makoti na walioketi chini wamevaa majacket meupe.

Kundi la watu waliovaa sare za rangi nyekundu pamoja na kofia zinazolingana zikiwa na maandishi meupe yasiyoonekana wazi. watu hawa wanaonekana kuwa sehemu ya tukio la pamoja. Huenda ni mafunzo, kameini ya hiki kijamii au shughuli ya uhamasishaji. Mmoja wao anaashiria kwenye kidole ikionyesha kuwa kuna maelekezo au mjadala unaoendelea.

Hili linaoanekana kuwa ni eneo la uwanjani. Kuna watoto amabo wanaonekana wako katika michezo na wako kwa uwanja. Watoto hawa wamevaa nguo zinazofanana. Inaonekana kuwa ni mchezo wa mpira kwa sababu wako na goalkeepr .

Hapa ni Huduma Kenya, na inaonekana wakaaji wao wamevaa vazi la kazi, kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja ambaye ako na suti. Wanawake hawa wamevaa nguo nyeupe, na sketi nyeusi.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu wengi ambao wanaonekana kuwa katika wanakuja kushuhudia mchezo, wanaonekana kuwa na furaha. Kuna ambaye aliyekuwa ameweka firimbi kwenye mdomo na kuna mwingine aliyeinua mkono juu huku akionekana kufurahia na amevaa jezi ya kenya ambayo ni ya rangi nyeusi, watu hawa wanaonekana kuwa wamefurahia wote.

Hapa kuna mashabiki, mashabiki hawa wako uwanjani, mashabiki wengine wako na sare za kawaida ingali wengine wako na sare ya timu ya raga, inaonekana mashabiki hawa wana furaha na pia mashabiki hawa mmoja wao amejipaka rangi ambayo inaonyesha ni timu ya Kenya ya raga.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la huduma centre . Huduma centre ni mahali ambapo watu wanashughuliwa aidha kupata kitamulisho au kupata paspoti. Kuna watu ambao waliwekwa laini moja wanaonekana kuwa wafanyikazi wa eneo hilo wanapigwa picha.

Kundi la watu walioketi ndani ya jengo la hadhara, labda ukumbi wa michezo, shule au kituo cha jamii, watu wa mbele wamevaa mashati ya rangi tofauti, njano, buluu na nyekundu na kwa nyuma kuna watu wengi zaidi, baadhi yao wakiwa na mashati mekundu, wakionekana kuwa washiriki au wa tukio la pamoja.

Hapa ni uwanjani. Uwanja hii inaonyesha kuwa ni mchezo wa kandanda inayoendelea. Mchezo huu inayo timu tofauti. Moja ni ya timu ya bluu na ingine ni ya timu ya yellow .Inaonekana wote wanacheza mpira.

wanaoonekana wamekaa hapo ni wanaume tupu ,wanaume hao wamevalia sare tofauti tofauti na wamevalia barakoa mmoja akiwa ameshika simu akiangalia mwenye anawahimiza kitu ambayo wanaeza fanya

Eneo hili inaonekana kuwa watu wanafanya maandamano. Venye hawa watu wanaongoza wote wamevalia sare inayoitwa suit . Venye hapa kuna wanawake na wanaume, wote wamevalia barakoa na manguo tofautitofauti.

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la Huduma Center. Kuna mtu aliyesimama amevaa koti nyeupe anaonekana akiwaongelesha wafanyikazi. Wafanyikazi hawa wameketi chini wamevaa sweta nyeusi na wamevaa kitu nyekundu kwenye shingo lao.

Hawa wanaonekana kuwa ni mashambiki ambao wamekuja kushuhudia mchezo. Mchezo huu unaeza kuwa ni mchezo wa mpira ama mbio. Kuna wale ambao wanaonekana kusherehekea uku wakipiga makofi, kuna wale ambao hadi waliosimama wakiangalia kwa umbali mchezo huo, kuna walioketi chini wakiwa wamebeba mabendera za Kenya.

Kuna mkutano wa rais na majaji wa Jamhuri wa Kenya na wanaonekana kuwa katika gumzo. Majaji hao wamevaa kofia kwa kichwa na wamevaa sare nyekundu, na huku rais amevaa koti ya bluu.

Hapa tukona watu ambao wamepanga foleni. Watu hawa wanaonekana kama ni wachezaji. Watu hawa wamevaa vesti nyeupe na shoti nyeupe. Kila mmoja amepewa nambari tofauti tofauti kuonyesha wako timu moja na wanacheza pamoja.

Hapa tunawaona watu. Watu hawa wanaonekana wako uwanjani wanacheza mpira. Vilevile inaonekana ni timu mbili, moja ya yellow ingine ya red .Inaonekana wanacheza mpira. Nyuma yao pia inaonyesha watu ambao wameketi wakiwashangilia.

Hapa kuna mkutano wa watu wengi ambao wanaonekana kua wamekuja kuona mchezo wa aina tofauti tofauti. Mchezo huo unaeza kuwa ni mchezo wa mpira au kukimbia, watu hao wamevaa nguo tofauti tofauti kuna wale walio vaa nguo nyekundu na wengine wamevaa nguo nyeupe kuna mtu mmoja ambaye amejifunga na bendera mtu huyo pia anabeba bendera lingine huku likiwa kwa chuma ameliinua juu.

Hapa inaonekana ni uwanjani ambapo pia wanaume ni wengi ambayo fulana zao zimeandikwa KDF na manambari tofauti tofauti, nyuma yao kuna basi na pia kuna bendera ya Kenya pale nyuma yao.

Hapa ni eneo ya huduma center kuna watu wawili ambao waliosimama hapo nje watu hao wawili wanaonekana kuwa ni mwanamke na mwanamume. Mwanaume huyo amevaa shati nyeupe na koti ya nyeusi mwanamke huyo pia amevaa koti nyeusi na kuna mwingine aliyekuwa ndani anawahudumia.

Kuna wazee ambao wako na kalamu kwenye mkono wao na karatasi. Wanaonekana kuandika au kucheza karatasi hio. Kuna mtu pia amesimama hapo juu yao akiwa amevaa blauzi ya ya nyekundu. Wazee hao hao pia wamevaa shati yenye rangi tofauti tofauti.

Kundi la wachezaji wa kadada waliovaa sare za buluu wakiwa wamekusanyika kwa pamoja uwanjani labda wakifanya mikakati ya pamoja kabla ya mechi au wakisheherekea tukio maalum wakati wa mchezo. Nyuma yao kuna mashambiki wengi, mabango ya matangazo na mandhari ya uwanja yanaonyesha tukio hili ni la mashindano au la kijamii lenye ushiriki mkubwa.

Hapa tunaonyeshwa ni maeneo ya uwanjani. uwanjani hii inaonyesh kwamba iko na watu wengi na iko na wachezaji tofautitofauti. Wachezaji hawa wanaonekana kwamba wanashangilia na nyuma yao inaonyesha pia watu wengi ambao wamekuja kuwashabikia.

Eneo hili inaonekana ni mahali ya huduma center, nje ya hili ofisi kuna polisi na kuna walio wasio polisi. Polisi amevalia nguo yake tofauti na wengine wamevaa nguo tofauti tofauti. Inaonekana pia pale nyuma kuna gari.

Watu wamevaa mavazi tofauti tofauti. Wako na furaha na wanashangilia jambo fulani. Wamenunua flagi ya Kenya na kusimama, kufurahia na kushangillia jambo fulani.

Hapa tuko uwanjani, uwanjani unaonyesha kuwa iko na wachezaji wachezaji hawa inaonyesha kwamba wamecheza na kwamba wameshinda. Nyuma yao inaonyesha pia wako na mashabiki wenye wanawashangilia. Wachzaji hao wanaonekana wakiwa na furaha ya hali ya juu.

Kuna watu aina tofauti tofauti hapa, kuna wawili ambao waliosimama na kuna mmoja aliyevaa koti nyeusi ako na kalamu mkononi na anaonekana kuwa ako na karatasi anaandika. Kuna aliyevaa barakoa nyeupe na koti nyeupe na kauna ambaye aliyesimama.

Hapa kuna mkutano ya watu wengi ambao wanaonekana kuwa wamefurahia kwa sababu ya kushinda kikapu. Watu hawa wanaonekana kuwa wamefurahia kushinda kikombe chao kwa sababu wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira ya kikapu au mpira ya kadada.

Hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji mpira. Wanaonekana kuwa wako na furaha kwa sababu wanaonekana kuwa wameshinda kikombe. Wanafurahia huku wakiinua kikombe yao juu na wakiinua mpira. Wamevaa nguo za yellow .

hapa linaonekana kuwa ni eneo la huduma centre kuna watu ambao wameketi kwenye viti na kuna wengine ambao wamekaa chini kwenye meza wakiangalia laptop kuna wengine huko mbali pia wameketi wakizungumza

Hapa kuna mkutano ya wananchi. Mkutano hio imeletanishwa na kuapishwa kwake rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Ako na jaji kando yake ambaye aliyempatia kitabu cha kidini, anachoki, anachoapia nacho.

Kuna watu ambao wamesimama wanaonekana kuwa katika foleni na kuna msichana mmoja aliyekuwa amevaa barakoa nyeusi na koti nyeusi. Kuna wengine ambao pia wamevaa barakoa na wameketi chini huku wakiwasikiliza. Wanaonekana kuwa katika mazungumzo wakiwa wamekalia, wakiwa wameekelea mikono kwenye dawati ya kijano.

Kuna mchezo inayoendelea katika uwanjani mchezo wa kadanda, ambao kuna watu tofauti wanaocheza. Kuna wale wanao wameruka juu ambao, kuna mchezaji mmoja ameruka juu anachapa mpira kwa kichwa, na kuna wengine wanao mkaba wakiwa wamevaa nguo ya yellow na yeye amevaa nguo nyekundu.

Mwanariadha akiwa hewani wakati wa tukio la kuruka kwa urefu. Kinachovutia zaidi ni kwamba anatumia mguu wa bandia ikiashiria kuwa ni mwanariadha mwenye ulemavu anayeonyesha uwezo mkubwa na ujasiri katika mchezo.

Hapa inaonekana kuwa, kuna kazi mbalimbali inayoendelea, kuna watu ambao wamekaa chini wakitumia elektroniki kama vile laptop . Inaonekana pia kuna waytu wamesimama wakitumia simu na wakizungumza na au wakihudumiwa.

Mchezaji mmoja aliyevaa sare ya njano anapiga mpira, huku wachezaji watatu waliovaa sare ya kijane wakikimbilia mpira huo kwa juhudi. Kwa nyuma, kuna mashabiki wengi walioketi kwa mabenchi ya uwanja, wakifuatilia tukio hilo kwa hamsa kubwa, ikiashiria kuwa ni tukio lililo, linalo vutia adhira kubwa.

Hili linakaa ni posta la koti kuu, ambayo ina rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya yellow , kuna rangi ya, ya nyeupe na ina maandishi tofauti tofauti. Imeandikwa The Judiciary, the state of the judiciary and the adminstration justice .

Mechi ya kadada ikiedelea ambapo timu moja imevalia jezi za kijani na nyingine za njano. Uwanja umejaa mashambiki walioko makini na wachezaji wako kwenye harakati za kusisimua katikati ya mchezo.

Hapa inaonekana kuwa ni uwanjani kuwa mchezaji mmoja amefurahia kuwa inaonekana ameshinda, pale nyuma kuna kiti ya black, red na kijani ambapo vile nyuma yake kuna wanaume wenzake wenye wametulia kumwona vile anashabikia.

Hapa kunaonekana kuwa ni watu ambao wako kwenye mkutano wanaongea. Watu hawa wanaonekana kuwa wako katika michezo. Michezo hii inaeza kuwa ni mchezo ya mpira, wa riadha au kikapu. Watu hawa wanaongea na wamevaa jezi zinazofanana.

Eneo hili inaonekana ni mahali ambayo ya kushabiki wachezaji. Washabiki wamefurahia na kuinua mikono, wote n wanume. Inaonekana kuwa wote wamefurahia na wote wamevalia sare tofauti tofauti.

Eneo hili linaonekana ni town a pahali hapa ni pa chafu sana. Kuna aina yote ya uachafu. Eneo hili inaonekana kuna watu amabaye inatembea, kuna mama na wavulana wote wakiwa wamevalia sare tofauti tofauti.